Wafanyakazi wa idara ya maji wakionesha jitihada za kufukia mabomba kwa ajjili ya usalama na kuwezesha usafirishaji wa maji sehemu tofauti tofauti, ili kuweza kukidhi mahitaji ya watu.